Vijana wengi wamekaa kwa utulivu wakiwa wameshika karatasi sehemu ya wazi, huku mmoja akiwa amesimama anatoa mafunzo wapo pembezoni mwa shamba kubwa la mahindi.

Watu wazima wengi wa jinsia ya tofauti wamekaa Kwa utulivu Kwa vikundi chini ya miti yenye kivuli, huku mmoja amesimama Katikati yao akiwa anawapatia elimu juu ya vitu mbalimbali.

Vijana wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, chenye mpangilio mzuri wa viti na meza wakiwa na madaftari wanapatiwa mafunzo na mwalimu aliyesimama pembeni yao akiwasikiliza.

Wanawake wawili wamekaa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha wamefungua vitabu wapo wanaelekezana na kupeana elimu, nyuma yao kuna shelfu yenye mpangilio mzuri wa vitabu.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kuna binti wa kike akiwa ameshika vitabu vingi vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri kwenye shelfu, wanavitumia katika kujipatia maarifa.

Vijana wakiwa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, wamekaa kwa kikundi kwenye viti wakiwa wameshika daftari pamoja na kalamu wakiwa wanapatiwa mafunzo juu ya maswala mbalimbali.

Vijana wa kike wamesimama kwa kutabasamu wakiwa wameshika vitabu wakionesha ramani, ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha.

Ndani ya chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, kuna vijana wengi waliokaa kwa utulivu wakipatiwa mafunzo na mkufunzi aliyesimama nyuma ya meza yenye zana mbalimbali zinazotumika katika kujifunza.

Watu wazima wamekaa ndani ya chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, wamesimama kwa vikundi kwa kuzunguka meza yenye karatasi kubwa nyeupe, wakiwa wanaandika na kujipatia maarifa, pia kuna kompyuta mpakato.

Vijana watatu wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, chenye mpangilio mzuri wa viti na meza. Wana madaftari mengi wakiwa na chupa za maji, wote wakisikilizana na kupeana mafunzo.

Vijana watatu wako ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, wamekaa kwa utulivu kwenye viti wakiwa wameshika daftari na kalamu zilizowekwa juu ya meza, wakiwa wanajifunza mambo mbalimbali.

Watu wazima wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa viti pamoja na meza, kila mmoja akiwa na kompyuta mpakato wanasikiliza kwa makini mkufunzi akiwa anawapa elimu juu ya mafunzo mbalimbali.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, chenye mpangilio mzuri wa viti na meza; kuna vijana wamekaa kwa utulivu wakiwa na kompyuta mpakato, wakiwa wanapatiwa mafunzo juu ya masuala mbalimbali.

Watu wazima wakiwa amekaa kwa utulivu, kwenye viti ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha. Wanapatiwa mafunzo na mwalimu aliyesimama mbele yao aliyevalia fulana yenye rangi nyeupe.

Watu wazima wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha wamekaa kwa utulivu kwenye viti huku juu ya meza wameweka madaftari. Huku mwalimu anayewapatia elimu ya watu wazima amesimama pembeni akiendelea kuwaelekeza.

Wanawake wanne, wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, watatu wamekaa kwa utulivu kwenye madawati, huku mmoja akiwa ubaoni, anawaelekeza wengine juu ya maswala mbalimbali.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, kuna watu wazima wamekaa wakiwa na furaha huku mezani kuna kompyuta mpakato, wanazozitumia katika kujipatia maarifa huku mmoja amesimama akiwa anamuelekeza mwingine.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, kuna wanawake walio beba watoto wamekaa kwenye benchi. Wakiwa wanapatiwa elimu na mtaalamu aliyesimama mbele yao ukutani kuna runinga.

Watu wazima wamekaa kwa utulivu kwa kikundi, wakiwa wamezunguka meza, juu yake wameweka vitabu mbalimbali wanavyovitumia katika kujipatia mafunzo pamoja na ujuzi.

Watu wazima wamekaa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kila mmoja akiwa amekaa kwenye dawati, akiwa na daftari lake pamoja na kalamu anaandika mafundisho mbalimbali anayo elekezwa na mwalimu.

Vijana wa kike wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, chenye mpangilio mzuri wa viti na meza. Kila mmoja akiwa amekaa kwenye kompyuta akiwa anajipatia ujuzi kwa vitendo, mmoja akiwa amesimama anamuelekeza mwingine.

Wasichana watatu wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, wameshika penseli pamoja na madaftari wakiwa wanaandika mambo mbalimbali wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha.

Watu wazima wamekaa kwa utulivu ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha. Kila mmoja akiwa na kalamu, pamoja na kidaftari kidogo, wakawa wanamsikiliza mkufunzi aliyesimama mbele yao akiwa anawapatia mafunzo mbalimbali.

Mwanamke mmoja amebeba mtoto mgongoni yuko mbele kwenye ubao, akiwa anasoma maneno yaliyobandikwa ukutani kwenye karatasi nyeupe yakiwa na rangi ya bluu.

Watu wazima wamekaa kwa utulivu ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa viti wakiwa wameweka kompyuta juu ya meza, wanazozitumia katika kujipatia mafunzo kwa vitendo.

Watu wazima wamekaa kwa vikundivikundi wakiwa wanajifunza maswala mbalimbali, ndani ya chumba chenye mpangilio mzuri wa viti. Huku juu ya meza kompyuta mpakato pamoja na madaftari wanayotumia wakati wa kujifunza.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa viti pamoja na meza, kuna vijana wamekaa kwa utulivu huku mmoja wa kike amesimama na kutabasamu, akiwa ameshika kompyuta mpakato anayoitumia wakati wa kujifunza.

Mwanamke wa kimasai akiwa mbele ubaoni akitabasamu akifurahia mafunzo aliyopatiwa ya kusoma silabi, akiwatazama wenzake kwa tabasamu.

Watuwazima wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha wamesimama kwa kuzunguka meza wakiwa wana manila zenye rangi nyeupe, wakiwa wanaandika maandishi mbalimbali ili watumie kama zana wakajua kujifunza.

Watu wazima wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa viti na meza, wakiwa wanapatiwa mafunzo na wote wana daftari huku mkufunzi akiwa amesimama mbele akiendelea kuwafundisha.

Ndani ya chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa benchi pamoja na meza, kuna watu wazima waliokaa kwa vikundi wakiwa wanapeana elimu juu ya masuala mbalimbali.

Wanaume wakiwa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha chenye viti wakiwa wanajadiliana maswala mbalimbali, watano wakiwa wamesimama na mmoja akiwa amekaa madirishani kuna pazia.

Vijana wa kike kwa wa kiume wamekaa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha. Chenye mpangilio mzuri wa viti na meza, juu yake wameweka maji pamoja na madaftari wakiwa wanapatiwa mafunzo ya maswala mbalimbali.

Watu wazima wamekaa kwa mpangilio mzuri kwenye viti wakiwa wameshika daftari na kalamu wakiendelea kuandika. Huku wana kompyuta mpakato zilizowekwa juu ya meza wanazozitumia katika kujifunza na kujifunzia.

Vijana watatu, wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, wakiwa wanatumia kompyuta mpakato, waliyo iweka juu ya meza, wakiwa wanapata mafunzo kwa vitendo.

Vijana wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha wamekaa, kila mmoja akiwa amekaa kwenye kompyuta yake ya mezani akiwa anajifunza kwa vitendo na kujipatia ujuzi mmoja amesimama akiwa anawaelekeza wengine.

Watu wazima wapo ndani ya chumba chenye mwanga kutosha chenye mpangilio mzuri wa viti na meza wakiwa wanapatiwa elimu katika utu uzima. Wote wakionesha ishara ya kumpongeza mtu kwa kumpigia makofi.

Wanaume wawili wamesimama sehemu ya wazi huku mmoja akiwa ameshika kitabu na kukifungua akiwa anamuelekeza mwenzake. Eneo hilo lina miti mingi.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, kuna watu wazima walioka kwa vikundi huku juu ya meza wameweka vitabu pamoja na madaftari, mmoja amesimama akiwa ameshika manira yenye rangi nyeupe ikiwa na maandishi meupe.

Watu wazima waliyovaa fulana za kufanana wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa madawati, wakiwa wana vitabu na madaftari vinavyotumika wakati wa kujifunza na kujisomea.

Vijana wa kike wawili wamekaa kwa utulivu. Mbele yao kuna meza, juu yake kuna vitabu vingi wanavyovitumia katika kujipatia maarifa. Nyuma yao kuna karatasi kubwa yenye ramani.

Wanawake wanne, wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, wakiwa wamekaa kwa utulivu kwenye viti, wakielimishana na kufundishana juu ya masuala mbalimbali. Nyuma yao kuna ubao wenye rangi nyeusi ukiwa na maandishi meupe.

Vijana wakiume wawili wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha wamekaa kwa utulivu wakiwa wamefungua kitabu wanajifunza, wana kompyuta mpakato iliyowekwa juu ya meza wanayoitumia katika kujifunza.

Wanawake wengi wamekaa kwa utulivu wamebeba watoto, wapo ndani ya chumba wakipatiwa mafunzo na mtaalamu aliyesimama mbele yao akiendelea kuwaelekeza masuala mbalimbali.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha watu wazima wamekaa kwa kuzunguka meza, wakiwa wana manila zenye rangi nyeupe pamoja na kompyuta mpakato. Wanazotumia katika kujipatia maarifa.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, kuna vijana wengi wa kike kwa wa kiume, wamekaa kwa utulivu kwenye viti, wakiwa wanapatiwa mafunzo mbalimbali, huku wakionyesha ishara ya kumpongeza mwenzao kwa kumpigia makofi.

Mwanamke akiwa amesimama ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha chenye shelfu yenye mpangilio mzuri wa vitabu tofautitofauti vinavyotumika wakati wa ujifunzaji na ufundishaji.

Vijana watatu wamekaa kwa kikundi eneo la wazi kwa kuzunguka meza, huku juu yake kuna vitabu tofautitofauti wanavyovitumia katika kujifunza mambo mbalimbali.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, kuna watu wazima wamekaa kwa utulivu, wakiwa wanajisomea. Huku pembeni yao, kuna shelfu yenye vitabu vingi, vilivyo pangiliwa kwa mpangilio mzuri.

Watu wazima wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa meza pamoja na viti, wamekaa wakiwa wameweka madaftari wakijisomea kwa kikundi.

Vijana watatu wamekaa kwenye ofisi yenye mwanga wa kutosha ikiwa na mpangilio mzuri wa viti pamoja na meza, wana kompyuta mpakato wanayoitumia katika kujifunza. Pembeni yao kuna vitabu vilivopangwa vizuri.

Watu wazima wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa viti na meza, wakiwa wamefungua vitabu, mmoja akiwa ameshika kalamu; wanapatiwa mafunzo mbalimbali.

Vijana tisa wamekaa nje ya jengo kwa kikundi, wengine kwenye viti, wakiwa wametulia na wengine wana madaftari wakiwa wanapatiwa elimu ya watu wazima.

Vijana wakike wanne wamesimama wakiwa wanatabasamu nakila mmoja ameshika kitabu akionyesa sehemu yenye ramani, huku wengine wamekaa kwenye viti wakiwa wanajifunza mambo mbalimbali.

Watu wazima wenye jinsia tofauti wamekaa sehemu ya wazi kwa mpangilio mzuri kwenye viti vya rangi nyeupe, mmoja akiwa katikati yao akiwa anatoa mafunzo, mbele yake kuna meza zenye chupa za maji.

Watu wazima, wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, chenye mpangilio mzuri wa madawati pamoja na viti, kila mmoja akiwa anaandika huku mmoja akiwa amesimama. Ukutani kuna ubao wenye rangi nyeupe ukiwa na maandishi yenye rangi ya bluu.

Vijana wa kike wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha wamekaa kwa utulivu kwenye viti huku juu ya meza wameweka madaftari pamoja na karatasi wameshika penseli mkononi wanazozitumia kuandika mambo mbalimbali.

Watu wazima wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa viti na meza, wamekaa kwa utulivu wakiwa wana karatasi nyingi wakiandika maandishi wanayoyatumia katika kujifunza.

Vijana wawili wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, ikiwa na meza pamoja na viti. Wamefungua kitabu kikubwa wakiwa wanaelekezana na kujisomea ili kujiongezea maarifa.

Vijana wapo katika eneo la wazi nje kidogo ya banda lililotengenezwa kwa kutumia mbao, wakiwa wanapatiwa ujuzi wa namna ya kutengeneza fanicha kama stuli. Mmoja ameweka penseli sikioni, akiwa ameshikilia kitabu.

Watu wazima wengi wapo ndani ya chumba chenye mpangilio mzuri wa viti kikiwa na mwanga wa kutosha. Wana vitabu wakiwa wanaonyesha ishara ya kumpongeza mwenzao kwa kumpigia makofi.

Wanawake wamekaa kwa utulivu ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, chenye mpangilio mzuri wa viti pamoja na meza. Wameweka vitabu vyao na karatasi, wakiwa wanajisomea; mkononi wameshika penseli.

Vijana wapo ndani ya shamba lenye mbogamboga zilizostawi vizuri wakiwa na madaftari. Huku mmoja akiwa mbele yao akiwapatia mafunzo mbalimbali. Shamba hilo limezungukwa na miti.

Vijana wakike watatu wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, kila mmoja akiwa ameshika penseli juu ya meza ameweka karatasi wanazozitumia katika kujipatia mafunzo mbalimbali.

Watu wazima wamekaa kwenye mkeka wakiwa na madaftari katikati ya nyumba mbili huku mwalimu akiwa amesimama mbele yao ukutani kukiwa na karatasi yenye maandishi akiwa anawafundisha.

Watu wazima wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, wakiwa na kompyuta mpakato walizoziweka juu ya meza pamoja na simu, wanazozitumia wakati wa kujifunza pembeni wana vitabu vingi.

Vijana watatu wakiwa wamekaa kwa utulivu ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, wakiwa na vitabu pamoja na kompyuta mpakato wakiwa wanajipatia maarifa na ujuzi mbalimbali.

Kijana wa kike amekaa kwa utulivu ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa viti na meza akiwa ameweka madaftari yake kwa kuyafunua anayotumia wakati wa kujifunza.

Watu wazima wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa viti na meza, wakiwa wamekaa na wengine wamesimama wote wakitazama kwenye kompyuta mpakato, na kujipatia ujuzi.

Vijana wa kike kwa wa kiume wamesimama ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, wote wakiwa wanamsikiliza mkufunzi aliyeko mbele yao, anayewapa elimu katika utu uzima.

Vijana wenye barakoa wamekaa kwenye viti kwa kuzunguka meza, yenye karatasi pamoja na kikombe, wakiwa wanapatiwa mafunzo mbalimbali, ukutani kuna karatasi nyeupe kubwa yenye maandishi yenye rangi nyeusi na nyekundu.

Vijana wawili wamekaa kwa utulivu, juu ya meza wameweka kitabu wakiwa wanajisomea ili kujiongezea maarifa; pembeni kuna kompyuta mpakato wanayoitumia.

Watu wazima wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha wakiwa wanaelekezana na kufundishana ili kupata ujuzi kwa kutumia kompyuta ya mezani wakiwa wamevaa barakoa.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kuna wanawake wamekaa kwenye benchi wamebeba watoto wakiwa wanapatiwa mafunzo mbalimbali na mwelimishaji aliyesimama mbele yao, huku ukutani kukiwa na runinga.

Vijana watatu wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa viti, huku kompyuta mpakato ikiwa imewekwa juu ya meza wakiitumia katika kujipatia ujuzi na mafunzo mbalimbali.

Watu wazima wengi wamekaa kwa utulivu ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa viti na meza, kila mmoja akiwa ameshika kompyuta mpakato akijipatia ujuzi kwa vitendo.

Vijana wakike wamesimama Kwa furaha wakiwa wanaonyesha vitabu vyenye Ramani walivyokuwa wanavitumia wakujifunza ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa viti.

Watu wazima wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha wakiwa wamekaa kwa vikundi, huku wakiwa wana vitabu pamoja na madaftari wakijipatia elimu wakiwa watu wazima, mmoja akiwa amenyenyua manila yenye rangi nyeupe yenye maandishi meusi.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kuna vijana wengi wakike kwa wakiume wakiwa wanafanya kazi waliyopewa na mwalimu aliye simama, kuna madawati pamoja na mwanga wa kutosha.

Watu wengi wakiwa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha wamevaa fulana za kufanana, kuna mpangilio mzuri wa meza pamoja na viti wapo wanapatiwa mafunzo na mkufunzi aliyesimama mbele yao.

Vijana wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa viti, huku mabegi pamoja na madaftari wameyaweka juu ya meza, wamevaa barakoa wanamsikiliza kwa umakini mwalimu aliyesimama mbele yao.

Kijana wa kiume akiwa anapoongezwa kwa kutunukiwa cheti ikiwa ni ishara ya kumaliza ngazi fulani ya elimu na mwanaume mmoja aliyevalia suti nyeusi.

Watu wazima wamekaa kwa vikundi kwenye viti, wakiwa wanapeana elemu juu ya ujuzi mbalimbali, wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha.

Kijana wa kike yupo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, chenye mpangilio mzuri wa vitabu mbalimbali vilivyowekwa kwenye shelfu, vinavyotumika katika kujiongezea maarifa.

Vijana wa jinsia tofauti wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa madawati. Wapo wamekaa kila mmoja akiwa amefungua daftari ameshika kalamu, akiwa anapatiwa elimu ya watu wazima.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kuna vijana wengi wa jinsia ya kiume na ya kike wamekaa kwa utulivu wakiwa wanapatiwa elimu juu ya masuala mbalimbali, huku mmoja amenyoosha mkono akitaka kushirikisha wenzake mawazo.

Watu wazima wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, chenye mpangilio mzuri wa madawati, huku kila mmoja akiwa na madaftari pamoja na kalamu; anazozitumia wakati wa kujifunza masuala mbalimbali.

Mabinti wamekaa kwa utulivu ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, wameshika madaftari pamoja na penseli wanazozitumia katika kuandika maswala mbalimbali.

Chumba chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa madawati, huku watu wazima wamekaa kwa utulivu wakiwa na madaftari pamoja na kalamu wakipatiwa mafunzo kutoka kwa mwalimu.

Wanaume watatu wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, wakiwa wamezunguka meza, huku mmoja akiwa na karatasi kubwa nyeupe akiwa anaandika maandishi wanayoyatumia katika kujisomea.

Mwanamke wa jamii ya kimasai, akiwa anatabasamu yupo kwenye ubao, akiwa anaonesha silabi zilizo andikwa ubaoni, akiashiria kujifunza elimu ya watu wazima.

Wanawake wawili wapo ndani ya chumba wamekaa wakiwa wamefungua kitabu wakielekezana masuala mbalimbali. Nyuma yao kuna shelfu yenye vitabu.

Vijana wanne wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha wamekaa kwa kikundi wakiwa na kompyuta mpakato zilozowekwa juu ya meza pamoja na vitabu. Wakijipatia elimu katika utu uzima huku wa kike amesimama pembeni yao.

Watu wazima wamekaa sehemu ya wazi kwenye viti vyenye rangi ya bluu na nyekundu na kijani wakipatiwa mafunzo na wakufunzi waliosimama mbele yao wakiandika kwenye ubao wenye rangi nyeupe.

Watu wazima wakiwa wamekaa kwa utulivu kwa kikundi kwa kuzunguka meza, wakiwa wana karatasi nyeupe kubwa wakiwa wanaandika masuala mbalimbali, ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha.

Vijana wawili wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, wakiwa wamefungua kitabu kikubwa wapo wanajisomea. Pembeni yao kuna kompyuta mpakato iliyo wekwa juu ya meza, mmoja akiwa ana mwelekeza mwingine.

Vijana watatu wamekaa katika eneo la wazi, wakiwa wamezunguka meza. Wana vitabu pamoja na kalamu, wanazozitumia wakati wa kujifunza.

Wanawake sita wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, chenye mpangilio mzuri wa madawati wakiwa wana vitabu wamevifungua wakipatiwa elimu ya watu wazima.

Vijana wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa viti, huku juu ya meza wameweka vitabu pamoja na madaftrari wanavyovitumia wakati wa kujifunza; mwalimu amesimama mbele yao akiendelea kuwaelekeza.

Watu wazima wengi wamekaa kwa utulivu chini ya miti. Huku mmoja akiwa amesimama katikati yao akitoa elimu na mafunzo juu ya masuala mbalimbali.

Vijana wa kiume wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, chenye mpangilio mzuri wa viti, huku wamesimama kwa kuzunguka meza wakiwa wanatengeneza zana watakayoitumia wakati wa kujifunza.

Vijana wengi wanakaa kwa utulivu, wakiwa wanapewa elimu ya watu wazima, na wao wapo wanaandika ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, ikiwa na mpangilio mzuri wa viti na meza.

Vijana watatu wakiwa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, chenye mpangilio mzuri wa meza pamoja na viti. Wapo na kompyuta mpakato wakiwa wantabasamu na kufurahia vile wanavyopata ujuzi.

Watu wazima wamekaa kwenye mkeka katikati ya nyumba mbili, wakiwa na vitabu wanajifunza. Mbele yao kuna mwalimu amesimama akiwa anawapatia elimu katika utu uzima.

Wanawake wamesimama wakiwa wameshika vyeti. Ikiwa ni ishara ya kumaliza ngazi flani ya elimu, wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha. Nyuma yao kuna vijana wakiwa na mitambo mbalimbali ya vyombo vya mziki.

Watu wazima wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha wamekaa kwenye viti kwa mpangilio mzuri, wakiwa wanapatiwa elimu huku wao wakionyesha ishara ya kumpongeza kwa kumpigia makofi.

Vijana wengi waliovaa nguo za kufanana wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha. Kila mmoja akiwa amesimama kwenye meza yake, akiwa na mitambo yake anajifunza kwa vitendo na kujipatia ujuzi.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha. Kuna vijana wakike kwa wakiume wamekaa kwa utulivu kwenye madawati. Juu ya meza wameweka madaftari wakimsikiiza kwa umakini mwalimu aliesimama mbele yao na kuwapatia mafunzo. Nyuma yao kuna shelfu yenye mpangilio mzuri sana ywa vitabu mbalimbali.

Vijana wa kiume kwa wa kike wamekaa kwa utulivu ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha. Ikiwa na mpangilio mzuri wa meza pamoja na viti wameweka karatasi nyeupe wakiwa wana andika.

Vijana wanne wamekaa kwa utulivu ndani ya chumba, wakiwa wamezunguka meza, juu yake wameweka karatasi zenye maandishi mbalimbali, wanazozitumia katika kujipatia ujuzi.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, kuna vijana wa kiume waliokaa Kwa mpangilio mzuri kwenye viti wakimsikiliza mwalimu anayewapa mafunzo juu ya maswala mbalimbali.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha wenye mpangilio mzuri wa viti, kuna watu wazima sita wakiwa wanapatiwa elimu na ujuzi juu ya maswala mbalimbali.

Watu wazima wamekaa kwa utulivu sehemu ya wazi wakiwa wanapatiwa mafunzo mbalimbali huku mmoja wa kike amenyoosha mkono wa kushoto akiiashiria kutaka kushiriki.

Watu wazima wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha wamekaa kwa utulivu, huku mmoja akiwa amesimama mwenye kompyuta mpakato akiwa anatoa hoja, mbele ya wakufunzi walio kaa kwa utulivu mbele yao.

Watu wazima wamekaa kwenye viti kwa utulivu wa kuzunguka na wametengeneza kundi wakiwa wameshika vitabu pamoja na makaratasi wanazozitumia wakati wakujifunza. Nyuma yao kuna katoni yenye maji.

Watu wazima wamekaa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, kikiwa na mpangilio mzuri wa viti na meza. Kila mmoja akiwa amekaa sehemu yenye kompyuta, akiwa anajipatia ujuzi wa vitendo juu ya masuala mbalimbali.

Watu wazima wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa viti pamoja na meza, wote wakiwa wanaandika kile wanachoelekezwa katika utu uzima na mwalimu wao.

Kijana wa kike amekaa kwa utulivu ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, ikiwa na vitu vyenye rangi nyeupe. Amefungua madaftari na kuweka juu ya meza, akiwa anapewa elimu katika utu uzima.

Kijana wa kiume akiwa anatunukiwa cheti ikiwa ni ishara ya kumaliza ngazi fulani ya elimu na mwanaume mmoja aliyevalia suti yenye rangi nyeusi, huku mwingine akiwa mbele ya kipaza sauti.

Watu wazima waliovaa fulana zakufanana, wamekaa kwa utulivu ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa viti na meza, huku mmoja akiwa mbele yao ameshika kipaza sauti akiwa anatoa mafunzo mbalimbali.

Vijana wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa madawati, kila mmoja akiwa ameshika penseli na daftari akiwa anaandika mafunzo mbali mbali aliyopewa na mwalimu wake.

Vijana watu wazima wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa viti, huku juu ya meza wameweka madaftari wanayoyatumia wakati wa kujifunzia, mbele yao kuna mwalimu anayetoa mafunzo.

Watu wazima wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, wapo wanapatiwa mafunzo mbalimbali, huku wawili wapo wamechuchumaa wakiwa wakiwa watengeneza zana kwa kutumia majani ya miti.

Chumba chenye mwanga wa kutosha kuna watu wazima waliokaa kwenye viti vyenye rangi ya bluu kwa vikundi huku wakiwa wanaandika baadhi ya wakiwa wanapatiwa mafunzo juu ya elimu ya watu wazima.

Vijana wengi wamekaa kwa kikundi ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, chenye mpangilio mzuri wa viti na meza, wakiwa na kompyuta mpakato pamoja na madaftari wakiwa wanajipatia ujuzi kwa vitendo.

Vijana wakike kwa wakiume wamekaa kwa utulivu ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kikiwa na mpangilio mzuri wa viti pamoja na benchi, ukutani kuna ubao wenye rangi nyeusi wenye maandishi ya rangi ya bluu.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kuna vijana watatu wapo wamekaa kwa utulivu wapo na furaha, juu ya meza wameweka kompyuta mpakato wanayoitumia katika kujiongezea ujuzi.

Wanawake wamekaa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha huku wakiwa wanafungua vitabu vilivyowekwa juu ya meza wanavyovitumia katika kujipatia elimu kwa watu wazima.

Watu wazima wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha. Wamekaa kwa kikundi huku juu ya meza wameweka vitabu vingi, na wengine wamekaa kila mmoja akiwa na kompyuta yake inayomsaidia kujipatia ujuzi mbalimbali.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kuna vijana wakiwa wanapatiwa mafunzo kwa vitendo kwa kutumia kompyuta kila mmoja akiwa amekaa sehemu yake anapata ujuzi

Wanawake wamekaa kwenye benchi wengine wamebeba watoto wakiwa wanapewa elimu na mwalimu aliyesimama mbele yao, nyuma yao kuna runinga wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha.

Ndani ya chumba chenye mwanga wakutosha chenye mpangilio mzuri wa madawati, kuna watu wazima waliokaa kwa utulivu wakiwa wanapatiwa mafunzo na mwalimu aliyesimama mbele yao. Huko ukutani kuna ubao wenye rangi nyeupe ukiwa na maandishi.

Watu wazima wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa viti na meza, wamekaa kwa utulivu wakiwa wanaandika masuala mbalimbali waliyopewa na mwalimu wao.

Watu wazima wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha wamekaa kwa umakini na kwa utulivu wakimskiliza mkufunzi anayetoa elimu kwa watu wazima juu ya meza wameweka chupa za maji pamoja na madaftari.

Vijana wengi wamekaa ndani ya chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha wamekalia viti vya rangi ya machungwa wakiwa na madaftari wakipatiwa mafunzo mbalimbali na mwalimu wao aliyesimama mbele.

Vijana wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, chenye mpangilio mzuri wa viti. Huku juu ya meza wameweka madaftari na vitabu pamoja na malei. Mbele yao kuna mwalimu akiwa anawafundisha.

Watu wazima wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha wamekaa kwa utulivu huku kila mmoja akiwa ana kompyuta yake, akiwa anajipatia mafunzo kwa vitendo juu ya masuala mbalimbali.

Vijana wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa viti, huku wao wakiwa wamekaa kwa kikundi juu meza wameweka karatasi wanazozitumia katika kujifunza.

Watu wazima wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, chenye mpangilio mzuri wa viti pamoja na meza. Wamekaa kwa utulivu wakiwa wanaandika mafunzo mbalimbali.

Watu wazima wamekaa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, wamekalia viti vya bluu, wakiwa wana kalamu, wakipatiwa elimu juu ya mafunzo mbalimbali.

Vijana wapo ndani ya chumba wamekaa kwa utulivu wakiwa na madaftari pamoja na vitabu wote wanamsikiliza mwalimu amesimama mbele yao nyuma yao kuna shelfu yenye mpangilio wa vitabu.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha kina mpangilio mzuri wa viti pamoja na meza, kuna vijana wa kiume wakiwa na madaftari wamekaa kwa utulivu wakimskiliza mwalimu anayewaelekeza na kuwapa mafunzo juu ya masuala mbalimbali.

Watu wazima wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, wamekaa kwa vikundi kwa kuzunguka meza, wakiwa na madaftari pamoja na vitabu wanavyovitumia katika kujifunza. Huku wengine wamekaa mmoja mmoja akiwa na kompyuta anayoitumia katika kujipatia ujuzi.

Watu wengi wamekaa kwa utulivu; ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, chenye mpangilio mzuri wa viti vyenye rangi nyeupe huku watoto wakiwa wamekaa na wengine kulala kwenye mkeka, wakiwa wanajipatia mafunzo mbalimbali.

Vijana wanne wapo ndani ya chumba chenye mpangilio mzuri wa viti pamoja na meza. Wameshika makaratasi mengi huku mmoja akiwa anaandika kile walichokubaliana.

Vijana wakiwa wamevalia vazi maalumu lenye rangi nyeusi pamoja na kofia. Ikiwa ni ishara ya kuhitimu ngazi fulani ya elimu, wamesimama ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha.

Watu wazima wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha; wamekaa kwa utulivu kwenye viti; huku juu ya meza kuna kompyuta mpakato; wote wakiwa wanamsikiliza kwa makini mkufunzi anaewaelimisha aliyesimama mbele yao.

Vijana wa kiume wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa viti wamekaa kwa makundi wakiwa wanajipatia mafunzo mbalimbali.

Vijana wengi wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha; chenye mpangilio mzuri wa viti pamoja na madawati wakiwa wanaandika, huku mmoja akiwa amesimama anaendelea kuwapatia maelekezo. Ubaoni kuna maandishi yenye rangi ya bluu.

Watu wazima wamekaa kwa utulivu kwenye viti wakiwa wameweka madaftari juu ya meza, wakiwa wanaandika maswala mbalimbali waliyofundishwa na mwalimu wao, wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha.

Wanawake wengi waliobeba watoto, wamekusanyika ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, wamekaa kwa utulivu, huku mmoja amesimama mbele yao, akiwa anatoa mafunzo juu ya maswala mbalimbali.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kuna vijana wamekaa kwa utaulivu wakiwa wanapata mafunzo mbalimbali chumba hicho kinampangilio mzuri wa meza, huku juu kuna vitabu wanavyo vitumia kwajili ya kujifunza.

Vijana wawili wa kiume wamesimama ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, wakiwa wameshika kalamu na mwengine ameshika daftari wakiwa wanaandika. Huku mbele yao kuna ubao wenye maandishi yaliyowekwa kwenye karatasi.

Vijana wa kiume wapo ndani ya chumba chenye mwango wa kutosha. Kila mmoja akiwa na kompyuta ya mezani akijifunza kwa vitendo na kujipatia ujuzi. Mmoja amesimama akiendelea kuwaelekeza.

Watu wazima wakiwa wanapongezwa kwa kutunukiwa cheti, ikiashiria wamemaliza ngazi fulani ya elimu, huku wengine wengi wamekaa kwa utulivu nyuma yao.

Mwanamke mtu mzima amevalia vazi maalumu, likiwa linaashiria kuhitimu ngazi fulani ya elimu, akiwa anatunukiwa cheti; huku pembeni kuna kijana amevaa suti na wengine wakiwa wamekaa kwa utulivu kwenye viti nyuma yao.

Wanawake wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, wamekaa kwa utulivu wakiwa wanapatiwa elimu katika utu uzima. Nyuma yao kuna ubao wenye rangi nyeusi ukiwa na maandishi meupe.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, kuna watu wazima waliokaa kwa vikundi kwa kuzunguka meza yenye mafaili juu mengi, wakiwa na karatasi nyeupe ya manila wakiwa wanaandika kwa kutumia peni ya bluu.

Watu wazima wamekaa sehemu ya wazi kwa utulivu kwenye viti, wamevaa barakoa na kila mmoja ameshika daftari akiwa anapewa elimu juu ya maswala mbalimbali, pembezoni mwa shamba kubwa la mahindi.

Watu wazima wamekaa kwa utulivu ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, juu ya meza wameweka karatasi pamoja na madaktari mbalimbali ya kujifunzia huku mmoja akiwa anaandika kwenye karatasi kubwa nyeupe.

Watu wazima wengi wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, wakiwa wamekaa kwenye viti. Huku wawili mmoja akiwa amechuchumaa na mwingine amepiga magoti, wakiwa wanatengeneza zana kwa ubunifu. Itakayotumika wakati wa kujifunza.

Vijana watatu wapi ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, chenye mpangilio mzuri wa viti pamoja na meza. Kila mmoja akiwa na kompyuta ya mezani akijipatia ujuzi wa vitendo.

Watu wazima wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, kila mmoja akiwa amekaa sehemu yake na mezani kuna kompyuta anayoitumia kujipatia ujuzi kwa vitendo na kujisomea.

Vijana wengi wakiwa wamekaa sehemu ya wazi yenye mwanga wa kutosha. yenye mpangilio mzuri wa viti pamoja na meza kila mmoja akiwa ameinama ameinama kwenye karatasi yake akiwa anafanya kazi aliopewa na mwalimu wakati wa mafunzo.

Vijana wengi wakike kwa wakiume wamekaa kwa utulivu ndani ya chumba chenye mpangilio mzuri wa viti na meza, wakiwa na vitabu, wapo wanapewa mafunzo na wao wanaonesha ishara ya kumpongeza mtu kwa kumpigia makofi.

Vijana wa kike wawili wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha wamekaa kwa utulivu, huku juu ya meza wameweka vitabu vya masomo mbalimbali, wanavyovitumia wakati wa kujifunza na kujifunzia.

Vijana wa kike wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, wakiwa wanapatiiwa mafunzo kwa vitendo, kwa kutumia mashine aina ya chereani; wanafundishwa ushonaji.

Watu wazima wamekaa kwa vikundi, ndani ya chumba chenye mpangilio mzuri wa viti na meza. Kila mmoja akiwa amefungua kitabu, mmoja akiwa amesimama ameshika manila yenye maandishi yenye rangi nyeusi.

Watu wazima wengi, wamekaa sehemu ya wazi kwa mkusanyiko chini ya miti yenye kivuli, huku mmoja yupo katikati yao akiwa anatoa mafunzo juu ya masuala mbalimbali.

Mwanamke akiwa amekaa kwenye dawati juu yake ameweka kitabu, akiwa amefunua sehemu ya picha akiwa anapata maarifa katika utu uzima; nyuma yake kuna pikipiki.

Vijana wanne wakiwa wamesimama nyuma ya meza, kila mmoja akiwa ameshika waya wenye rangi nyeupe. Wana mitambo mingi iliyowekwa juu ya meza pamoja na kompyuta mpakato, wapo wanajifunza kwa vitendo na kujipatia ujuzi.

Vijana wa kike kwa wa kiume wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, chenye mpangilio mzuri wa viti. Huku kila mmoja akiwa ameshika karatasi lililowekwa juu ya meza, akiwa anachora michoro mbalimbali itakayotumika wakati wa kujifunza.

Wanawake wanne wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, watatu wamekaa kwa utulivu huku mmoja akiwa amesimama ubaoni akiwa anawaelekeza na kuwafundisha wenzake.

Vijana wamekaa kwa mpangilio maalumu ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, huku kila mmoja akiwa anajipatia ujuzi kwa kutumia kompyuta ya mezani.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, kina mpangilio mzuri wa viti na meza kuna watu wazima wengi na kila mmoja akiwa ameshika kompyuta mpakato anayoitumia katika kujifunza masuala mbalimbali.

Vijana wawili wamekaa kwa utulivu wakiwa wanaelekezana wamefungua kitabu, juu ya meza kuna kompyuta mpakato wanayoitumia wakati wakujifunza ili kujipatia maarifa.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, kuna vijana wa kike wakiwa wamekaa kwa utulivu wanaelimishana juu ya masuala mbalimbali, nyuma yao kuna shelfu yenye vitu tofautitofauti.

Vijana wapo ndani ya chumba wamekaa kwenye viti kwa kuzunguka meza, wakiwa na karatasi nyingi na vitabu vilivyowekwa kiafya wanavyovitumia wakati wa kufundishana mambo mbalimbali; kuna chupa za maji.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kuna vijana wa kiume na wa kike, wakiwa wanapatiwa mafunzo mbalimbali na mkufunzi aliyesimama mbele yao wakiwa wanamsikiliza kwa makini.

Mwanaume mmoja amesimama mbele kwenye ubao, akiwa ameshika dhana mbalimbali kama mpira pamoja na kamba zilizotengezwa na zinazotumika katika kujifunza. Nyuma yake kuna ubao wenye rangi nyeusi wenye maandishi meupe.

Vijana wanne wamesimama nyuma ya meza, kila mmoja akiwa ameshika waya wenye rangi nyeupe, kuna mitambo mbalimbali iliyowekwa juu ya meza pamoja na komputa mpakato wanazo zitumia wakati wakujifunza.

Vijana wamekaa kwa umakini ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, chenye mpangilio mzuri wa viti. Huku juu ya meza wameweka madaftari na wote wanamsikiliza mwalimu aliyeko mbele yao, akiwapatia elimu katika utu uzima.

Watu wazima watatu wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa viti, huku juu ya meza wameweka kompyuta mpakato wakiwa wanaitumia katika kujifunza; nyuma yao kuna shelfu ndogo yenye vitu vilivyopangiliwa vizuri.

Vijana wamekaa kwa utulivu ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha; kina mpangilio mzuri wa viti, na meza, juu yake wameweka vitabu wanavyovitumia katika swala zima la kujifunza.

Ndani ya ofisi yenye mwanga wa kutosha kuna vijana watatu wakiwa wamekaa kwa utulivu, wote wakiwa wanatazama kompyuta mpakato, iliyoshikwa na kijana wa kiume wakiwa wanajifunza mambo mbalimbali.

Watu wazima wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, wamekaa kwa kutizamana wakiwa wana madaftari pamoja na kompyuta ikiwa imewekwa juu ya meza; wanaitumia katika kujifunza.

Wanawake wanne wapo wakujifunza ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, huku watatu wamekaa na mmoja amesimama mbele penye ubao wenye rangi nyeusi akifundisha.

Vijana wengi wa kike kwa wa kiume, wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, chenye mpangilio mzuri wa viti vyeupe, huku mmoja akiwa anatoa elimu, watoto wakiwa wamelala kwenye mkeka.

Vijana wa kike wa wili wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha wamekaa kwa utulivu, huku juu ya meza wameweka vitabu wanavyotumia katika kujifunza; nyuma yao kuna ramani.

Watu wazima wapo ndani chumba chenye mwanga wa kutosha, chenye mpangilio mzuri wa madawati. Kila mmoja akiwa anaandika kwenye daftari. Ukutani kuna ubao wenye rangi nyeupe wenye maandishi ya rangi ya bluu.

Wanawake wa kimasai wamekaa kwa utulivu ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, ikiwa na viti vyeupe na bluu wakipatiwa elimu katika utu uzima ya kusoma ilabu.

Vijana wakike wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, wakiwa wanajifunza kwa vitendo kwa kutumia mashine aina ya cherehani kushona mitindo mbalimbali.

Vijana wakike wawili wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, wamekaa huku juu ya meza wameweka vitabu mbalimbali wanavyovitumika katika kujipatia maarifa, nyuma yao kuna ramani ya Afrika.

Vijana wamekaa kwa utulivu wakiwa wanaandika ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, chenye mpangilio mzuri wa viti na meza. Wapo wanapewa mafunzo mbalimbali.

Vijana wa kike watatu, wamekaa kwa utulivu kwa kuzunguka meza, wote wakiwa wameshika penseli mkononi na madaftari; wakiwa wanaandika masuala mbalimbali juu ya mafunzo waliyopatiwa.

Vijana wakiwa wamekaa kwa utulivu kwenye viti vyeupe sehemu ya wazi pembezoni mwa shamba kubwa la mahindi, mwalimu akiwa amesimama mbele ameshika karatasi akitoa mafunzo mbalimbali.

Vijana wengi wakike kwa wakiume wamekaa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha. Chenye mpangilio mzuri wa viti na meza huku kia mmoja akiwa na simu pamoja na madaftari yaliyowekwa juu ya meza, wakimsikiliza mfukufunzi, mmoja amesimama katikati yao.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, kuna watu wazima wamesimama na wengine wamekaa. Huku mmoja akiwa anaandika kwenye manira zenye rangi nyeupe maswala mbalimbali waliojifunza.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kuna vijana wakiume watatu wamesimama kwa kuzunguka meza, huku mmoja akiwa anaandika kwenye karatasi kubwa nyeupe; maandishi watakayo yatumia wakati wa kujifunza.

Watu wazima wapo ndani ya chumba, wamekaa kwenye viti vya rangi ya buluu kwa kikundi; huku wengine wameshika karatasi wakiwa wanaandika mafunzo wanayopatiwa katika utu uzima.

Wanawake wa kimasai, wakiwa wamekaa kwa utulivu ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, chenye viti vyenye rangi nyeupe na bluu, wakiwa wameshika ubao ulioandikwa irabu (a, e, i, o, u), wakipewa elimu ya watu mzima.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha chenye madawati kuna watu wazima wengi wamekaa kwa utulivu kwenye madawati, wakiwa na madaftari pamoja na kalamu wakiwa wanavitumia kama vifaa vya kujifunzia na kujifunza.

Watu wazima wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa madawati, huku juu wameweka madaftari pamoja na kalamu wanayoyatumia wakati wa kujipatia maarifa.

Watu wazima wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, chenye mpangilio mzuri wa meza, huku kuna kompyuta nyingi na kila mmoja amekaa sehemu yake, akiwa anaitumia katika kujiongezea ujuzi.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa viti na meza, kuna vijana wanne wakiwa wanajifunza kwa vitendo na kujipatia ujuzi mbalimbali kwa kutumia kompyuta.

Vijana wengi wapo ndani ya eneo la wazi lenye mpangilio mzuri wa viti na meza, kila mmoja akiwa mtulivu anaandika maswala mbalimbali aliyoelekezwa.

Vijana wengi wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, wamekaa wakiwa wanamsikiliza mwalimu ambaye yupo mbele yao. Juu ya dawati wameweka maji.

Vijana wa kike wakiwa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, chenye mpangilio mzuri wa viti na meza. Kila mmoja ana kompyuta anayoitumia kujipatia ujuzi kwa vitendo ili kujiongezea maarifa.

Vijana wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha wamekaa kwa utulivu kwenye viti, wakiwa wanafungua kitabu wanamsikiliza mwalimu anayewapa elimu katika utu uzima.

Watu wazima wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, wamekaa kwa utulivu kwenye kiti huku wakiwa wamefungua vitabu vilivowekwa juu ya meza. Wakijapatia maarifa, nyuma yao kuna shelfu kubwa yenye mpangilio mzuri wa vitabu mbalimbali.

Ndani ya chumba chenye mwanga wakutosha, kuna watu wazima wamekaa wakiwa wamefungua vitabu wakijisomea, huku wakimsikiliza mwalimu kwenye chumba chenye mpangilio mzuri wa viti na meza.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, kuna vijana wa kike wakiwa wanajifunza kwa vitendo na kupatiwa elimu ya kutumia cherehani, ili kujipatia ujuzi wa ushonaji.

Vijana wengi wakiwa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kina mpangilio mzuri wa meza pamoja na viti, kila mmoja akiwa amekaa sehemu yake akiandika masuala mbalimbali nyuma yao kuna mitambo tofautitofauti.

Wanawake wapo ndani ya chumba cha darasa lenye mwanga wa kutosha ikiwa na mpangilio mzuri wa madawati, kila mmoja akiwa amefungua kitabu cha pemba hii ni mwalimu anayemfaa mafunzo katika utu uzima.

Chumba chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa viti na meza, kuna vijana wengi wakiwa wamefungua madaftari wakiwa wanajifunza huku mmoja akiwa amesimama anasoma kitabu.

Vijana watatu wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, wamekaa wakiwa wapo na madaftari pamoja na kalamu, wanaandika mambo mbalimbali waliyoelekezwa.

Watu wazima wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, wamekaa kwa utulivu wakiwa wanajipatia mafunzo na ujuzi wakutumia kompyuta mpakato walizoziweka juu ya meza pamoja na vitabu.

Vijana watatu wamekaa wote wakiwa wanatazama kompyuta mpakato, iliyowekwa juu ya meza. Wakitumia katika kujisomea na kujipatia ujuzi, ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha.

Watu wazima wakike kwa wakiume, wamekaa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, chenye mpangilio mzuri wa madawati. Kila mmoja akiwa na karatasi pamoja na daftari, analo tumia wakati wa kujifunza.

Wanawake wawili na mwanaume mmoja, wamekaa kwa utulivu wakiwa na kompyuta mpakato, wakiwa wanajifunza nakujipatia maarifa ndani ya chumba chenye mwanga wakutosha.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa viti pamoja na meza, kuna watu wazima wamekaa kwa utulivu kila mmoja akiwa na daftari wakiwa wanapatiwa mafunzo na mwalimu aliyesimama pembeni yao.

Watu wazima wamekaa kwa utulivu na wengine watano wamesimama wakiwa wamevaa mavazi maalumu yenye rangi nyeusi na kofia, wakiwa wanatunukiwa cheti cha kuhitimu ngazi fulani ya elimu waliyokuwa wakipatiwa ya watu wazima.

Vijana wa kike, wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, wamekaa kwa utulivu, mkononi wameshika penseli, juu ya meza wameweka karatasi wanazozitumia wakati wa kujifunza.

Vijana wamekaa kwa utulivu ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, chenye mpangilio mzuri wa viti na meza. Huku kila mmoja akiwa anaandika, nyuma yao, kuna mitambo mbalimbali, inayo tumika wakati wa kujifunzia.

Vijana wa kike wakiwa wanafurahia kupima nguo na kujifunza kwa vitendo, sanaa ya ushonaji kwa kutumia mashine aina ya cherehani.

Watu wazima wamekaa kwa utulivu kila mmoja akiwa ameshika karatasi na daftari pamoja na kalamu, wanavyovitumia wakati wa kujifunza, ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha.

Vijana wengi wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa viti na meza, wakijifunza kwa vitendo na kwa kutumia michoro mbalimbali iliyopo kwenye manila.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kuna watu wazima wakike kwa wakiume waliokaa kwa vikundi kwa kuzunguka meza wakiwa wana karatasi mbalimbali zenye maandishi wakiwa wanajipatia elimu.

Watu wazima wamekaa kwa utulivu ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha. Chenye mpangilio mzuri wa viti na meza, wote wapo wanaandika mambo mbalimbali waliyofundishwa.

Vijana watano wamekaa kwa utulivu ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha huku mabegi yao wamening'iniza kwenye viti, mbele yao kuna ubao wenye rangi nyeupe wenye michoro ya saha wakiwa wanapatiwa elimu katika utu uzima.

Vijana wanne wa kiume wamesimama wakiwa wanaelekezana maswala mbalimbali ukutani kuna manira yenye rangi nyeupe ikiwa na michoro mbalimbali inayotumika katika kujifunza.

Watu wazima wamekaa kwa utulivu kwa kuzunguka meza ndani ya chumba chenye mwanga wakutosha, huku mzee aliye valia baragashia amesimama akiwa ameshika kalamu akitaka kuandika kwenye manila yenye rangi nyeupe.

Watu wazima wamekaa kwa utulivu kwenye viti, eneo la wazi. Wakiwa wanapatiwa mafunzo mbalimbali na mwalimu, huku wa kike akiwa amenyoosha mkono wa kushoto akitaka kuchangia hoja.

Vijana wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, wamekaa kwa utulivu kwenye viti huku juu ya meza wakiwa wameweka mitambo mbalimbali inayotumika wakati wa kujifunza. Mbele yao kuna mwalimu akiwa anawaelekeza, huku nyuma kukiwa kuna ubao.

Vijana wa kiume wamesimama sehemu ya wazi, wakizunguka meza iliyojaa mitambo mbalimbali pamoja na kompyuta mpakato, kila mmoja ameshika waya wenye rangi nyeupe.

Vijana wengi wapo sehemu kubwa ya wazi, wamekaa kwa utulivu pakiwa pakiwa pana mpangilio mzuri wa viti na meza, wapo wanaandika maswala mbalimbali.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, kuna watu wazima waliokaa kwa utulivu kwenye viti huku wakiwa wameweka vitabu juu ya meza wanajipatia maarifa. Nyuma yao kuna shelfu yenye mpangilio mzuri wa vitabu mbalimbali.

Watu wazima wakiwa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, chenye mpangilio mzuri wa viti na meza, wamekaa wakiwa na kompyuta mpakato, pamoja na madaftari wanayo yatumia wakati wa kujipatia ujuzi mbalimbali.

Watu wazima wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, chenye mpangilio mzuri wa madawati, wote wakiwa wanaandika, huku mbele yao kuna mwalimu anayewafundisha amesimama. Ukutani kuna ubao wenye rangi nyeupe.

Mwanamke akiwa anaandika ubaoni irabu pamoja na hesabu za kujumlisha kwa kutumia chaki, pembeni yake kuna mwalimu amesimama akiwa ameshika daftari mkononi.

Vijana wanne wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa viti na meza. Wakiwa na kompyuta mpakato wakijipatia mafunzo kwa vitendo lakini pia wana vitabu huku wa kike akiwa amesimama akiangalia kwa umakini.

Vijana wengi wakiwa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, chenye mpangilio mzuri wa viti na meza. Wamekaa kwa utulivu wakiwa wanapewa mafunzo mbalimbali, mmoja akiwa amenyosha mkono.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, kuna vijana wengi wamekaa kwa vikundi wakiwa wanapatiwa mafunzo mbalimbali, juu ya meza wameweka kompyuta mpakato wanazozitumia kujipatia ujuzi.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, kuna watu wazima waliokaa na wengine wamechuchumaa, wakiwa wanatengeneza zana kwenye manila, kwa kufaragua ili ikatumike wakati wa kujifunza.

Watu wazima wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, chenye mpangilio mzuri wa madawati. Wakiwa wamekaa huku wengine wamevalia kofia, wakiwa wana madaftari pamoja na kalamu wanazozitumia wakati wa kujifunza.

Watu wazima wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, chenye mpangilio mzuri wa viti pamoja na meza, huku kila mmoja amefungua madaftari pamoja na vitabu akiwa anaandika.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, kuna vijana wawili waliokaa kwa utulivu. Mmoja akiwa ameshika kalamu kwenye mkono wa kulia, amefungua kitabu akiwa anamuelekeza mwingine, pembeni yao kuna kompyuta mpakato iliyowekwa juu ya meza.

Vijana wengi wa jinsia tofauti wakiwa wamekaa ndani ya chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa viti na meza, kila mmoja akiwa ameshika kalamu na karatasi akiwa anaandika masuala mbalimbali.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kuna vijana wengi wa jinsia tofauti, wakiwa wanajifunza mambo mbalimbali huku wachache wakiwa wanaonesha ishara ya kumpongeza mwenzao kwa kumpigia makofi.

Vijana wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha. Kila mmoja akiwa amekaa kwa utulivu kwenye chumba sehemu yake, akiwa na kompyuta yake mezani akiwa anajipatia maarifa kwa vitendo.

Vijana wa kike kwa wa kiume wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa viti vyeupe, huku kila mmoja akiwa amekaa kwa utulivu mbele yao kuna kijana amekaa kwenye meza ameweka daftari analolitumia wakati wa kuwaelimisha.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, ndani kuna watu wazima waliokaa kwa vikundi huku juu ya meza wakiwa wameweka vitabu na madaftari; wakiwa wanajipatia ujuzi na kujisomea ili kujipatia maarifa.

Watu wazima wamekaa kwa utulivu ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, chenye mpangilio mzuri wa viti pamoja na meza. Huku wakiwa wanaandika, mwalimu akiwa mbele anawaelekeza maswala mbalimbali.

Wanaume wawili wamekaa kwa utulivu ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, wamefungua vitabu wakiwa wanaelekezana na kupeana mafunzo mbalimbali ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha.

Watu wazima wakiwa wamekaa kwa utulivu sehemu yenye mwanga wa kutosha, wakiwa wameshika karatasi zilizowekwa juu ya meza huku mwalimu akiwa amesimama anawaelekeza.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa viti na meza, kuna watu wazima wakiwa wamefungua vitabu wakijipatia mbalimbali.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, kuna vijana waliokaaa kwa utulivu wakiwa na kompyuta mpakato mezani, huku mmoja akiwa amesimama anamuelekeza mwenzake.

Ndani ya chumba chenyie wanga wa kutosha kuna watu wazima wengi wamekaa na kila mmoja yupo kwenye mtambo uliowekwa juu ya meza anaotumia kujipatia ujuzi kwa vitendo.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, kuna vijana wengi wa kike kwa wa kiume wamesimama kwa utulivu wakiwa wanamsikiliza kwa umakini mkufunzi anayewapatia elimu juu ya masuala mbalimbali.

Watu wazima wakiwa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, chenye mpangilio mzuri wa viti na meza wakiwa na kompyuta mpakato wakipatiwa mafunzo mbalimbali huku mmoja akiwa amesimama akitoa hoja. Wakufunzi wakiwa mbele yao wakiwa wamekaa kwa utulivu.

Vijana wamekaa kwa utulivu sehemu ya wazi, wapo kwenye viti na kila mmoja ameshika karatasi, huku mmoja amesimama mbele yao akiwa anatoa mafunzo mbalimbali, pembezoni kidogo mwa shamba kubwa la mahindi.

Vijana wanne wamesimama pembezoni mwa mlango wakiwa wanashirikishana masuala mbalimbali. Ukutani kuna karatasi kubwa yenye michoro tofauti tofauti inayotumika kama zana wakati wa kujifunza.

Ndani ya chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha kikiwa na mpangilio mzuri wa viti na meza, kuna vijana watu wazima wakiwa wanapatiwa mafunzo na mkufunzi aliyesimama mbele yao.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, chenye mpangilio mzuri wa viti pamoja na meza. Kuna watu wamekaa kwa kikundi wakiwa wanamsikiliza mwalimu aliyesimama.

Watuwazima wamekaa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kina mpangilio mzuri wa viti na meza, kila mmoja akiwa ameshika vitabu pamoja na karatasi anavyovitumia kama zana za kujifunza na kujifunzia mbele yao kuna mwalimu aliyesimama akiwa ameshika kitabu.

Mwanamke mmoja amekaa kwa utulivu kwenye dawati akiwa amefungua kitabu sehemu yenye picha, akiwa anajisomea. Nyuma yake kuna pikipiki, pembeni kuna shamba lenye majanimajani.

Vijana wengi wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, wamekaa kwenye viti vyenye rangi ya machungwa vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri wakiwa na madaftari, huku mwalimu akiwa amesimama katikati yao akitoa mafunzo mbalimbali.

Vijana wa kike kwa wa kiume wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, wamekaa kwenye viti kwa kikundi wakiwa wanaandika masuala mbalimbali waliyofundishwa.

Ndani ya ofisi kuna vijana watatu (wa kiume mmoja wa kike wawili) wakiwa wanapata mafunzo kwenye kompyuta, pembeni kuna vitabu vilivyopangwa vizuri.

Watu wazima wakiwa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha; kikiwa na meza zenye kompyuta huku wakijifunza kwa vitendo na kujipatia elimu wakiwa watu wazima, wamevalia barakoa.

Mwanamke akiwa na furaha akiwa ameshika cheti cha kuhitimu ngazi fulani ya elimu yupo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, chenye mpangilio mzuri wa madawati kilichokuwa kikitumika wakati wa kujifunza.

Ndani ya ofisi yenye mwanga wa kutosha, kuna vijana watatu wamekaa kwa utulivu kwenye viti, wakiwa wanatumia kompyuta ya mezani kujiongezea ujuzi, huku pembeni kuna vitabu vilivyopangiliwa vizuri.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kuna vijana wengi wamekaa kwa utulivu wakiwa wanapatiwa mafunzo mbalimbali na wao wapo wanaandika, huku mmoja akiwa ameinama akiwaelekeza wengine. Ukutani kuna ubao wenye rangi nyeupe na maandishi ya rangi ya bluu.

Vijana wa kike wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa viti huku wakiwa wameweka mabegi yao juu ya meza wakijifunza kwa vitendo sanaa ya ushonaji kwa kutumia sindano ya mkono wako.

Watu wazima wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, wamekaa kwa utulivu kwneye viti huku kila mmoja ana kompyuta ya mezani akiwa anapewa ujuzi mbalimbali.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha Kuna watu wazima wawili, huku mbibi akiwa ubaoni anaandika hesabu za kujumlisha pamoja na ilabu a, e, i, o, u. Wakiwa anasimamiwa na kijana aliyevalia nguo nyeusi.

Watu wazima wengi, wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, wamekaa kwa utulivu kwa kuzunguka meza ndefu, huku kila mmoja na daftari kuna kompyuta mpakato iliyowekwa juu ya meza, wanayoitumia wakati wa kujifunza.

Vijana watatu wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, wakiwa na kompyuta iliyowekwa juu ya meza wote wakiwa wanaitazama na kujipatia mafunzo kwa vitendo katika utu uzima. Nyuma yao kuna ubao wenye karatasi mbalimbali zenye matangazo.

Watu wazima wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, wamekaa kwa utulivu. Huku juu ya meza kuna mitambo mbalimbali inayotumika wakati wa kujifunza ili kujipatia maarifa.

Ndani ya chumba kikubwa kina watu wazima wengi waliokaa kwa vikundi wakiwa wanajadiliana, wamezunguka meza lakini kuna karatasi nyingi wanazozitumia wakati wa kujifunza.